Daktari wa meno aliyevalia koti jeupe na barakoa, anatoa jino kwa uangalifu mkubwa kwa kutumia vifaa vya kisasa ndani ya chumba maalumu cha hospitali, huku mwangaza wa taa maalumu ukiangaza eneo la kazi na mgonjwa akiwa ametulia kwenye kiti cha matibabu.

Baada ya mvua kubwa kunyesha, barabara imejaa maji. Watu mbalimbali wamejikinga pembezoni kwa mimvuli, na wengine wakijitolea kuwasaidia waliokuwa ndani ya maji. Hali inayoonyesha athari za miundombinu duni kwa afya na usalama wa jamii.

Gari kubwa lakubebea chupa tupu za platiki zilizotumika limesismama huku wanaume wawili waliovaalia sare barakoa, wakiwa juu ya gari akizikusanya kwa uangalifu pembeni ya bustani ya maus imeshamiri ikiakisi kulinda mazingira na afya ya jamii.

Barabara imejaa maji, baada ya mvua kubwa kunyesha. Watu wamesimama pembezoni mwa ukuta wakiwa wamejIkinga na myamvuli, huku wengine wakifanya jitihada za kuokoa watu waliokwama ndani ya maji, ikiashiria changamoto za mazingira, na umuhimu wa usimamizi bora wa maji.

Ndani ya jengo la hospitali lenye mazingira safi na tulivu, vifaa vya kisasa vya kuhudumia wagonjwa vimepangwa kwa ustadi vinatoa huduma bora na haraka kwa wagonjwa mbalimbali, vinakidhi viwango vya kisasa vya afya na kuimarisha utoaji wa huduma katika sekta ya afya.

Ndani ya chumba cha hospitali, daktari aliyevalia koti jeupe na glavu, akimpatia huduma ya kinywa mgonjwa aliyeketi kwa utulivu kwenye kiti, anatumia taa ya kumulika na vifaa vya kisasa ili kuhakikisha usalama na ufanisi wa matibabu.

Daktari mmoja mwanamke, amesimama kwa utulivu ndani ya jengo la hospitali, akiwa amevalia koti jeupe linalompa muonekano wa kitaalamu na maridadi, huku akitabasamu kwa uchangamfu, akiashiria utayari wa kutoa huduma bora za matibabu kwa uangalifu na ucheshi.

Watu wengi wanafurahia nje ya jengo kwa utulivu na tabasamu, miti mingi imestawi vizuri nyuma ya jengo hilo ikichangia mazingira tulivu hali inayoakisi afya bora ya akili na ustawi wa kihisia.

Ndani ya jengo la hospitali, wanawake mbalimbali wameketi na watoto wao, kwa utulivu kwenye mabenchi katika eneo la huduma ya mama, baba na mtoto, huku mwingine akining'iniza mtoto kwenye mizani ya kupima uzito, na daktari akifuatilia kwa umakini zoezi hilo muhimu la ufuatiliaji wa afya ya watoto.

Wamama wameketi kwa utulivu ndani ya eneo la hospitali. Wamewabeba watoto wao huku madaktari wakitoa huduma mbalimbali za kitabibu kama vipimo, chanjo na ushauri kwa ajili ya afya na ustawi wa watoto.

Wazazi wa kike pamoja na waume zao wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki wakiwa na watoto wao, wamebeba mikoba na mabegi yenye bidhaa mbalimbali na nguo za kubadilishia watoto katika eneo la hospitali, daktari ameshika faili anakusanya taarifa muhimu tayari kwa kutoa huduma za chanjo, ushauri na kuimarisha afya ya watoto.

Watu mbalimbali, wakiwemo wazazi na watoto wao, wamekusanyika katika kituo cha afya. Ambapo wauguzi wanatoa huduma muhimu kama matone ya chanjo, upimaji wa afya, na ushauri na saha. Ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha afya ya jamii na kuimarisha kinga kwa watoto.

Vitunguu maji, limao mbichi na chupa ya asali; vimewekwa kwa usafi na mpangilio mzuri, tayari kwa maandalizi ya kutengeneza tiba asilia ya kusaidia kupunguza kikohozi, kuimarisha kinga ya mwili, na kutoa nafuu kwa magonjwa ya njia ya hewa.

Majani ya kijani kibichi, yamestawi vizuri katika mazingira ya asili na kuandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya kutengeneza dawa za kienyeji, ikihifadhiwa kwa usafi ili kuhifadhi nguvu asilia na kusaidia katika tiba mbadala ya magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili imehifadhiwa kwa usafi na kufungwa vizuri katika chupa safi, tayari kutumika kwa matibabu ya kiafya, ikihakikishwa ubora na usalama kwa watumiaji; hususani katika kuendeleza tiba za asili za jadi kwa ustawi wa jamii.

Dawa ya asili imehifadhiwa vizuri ndani ya kifungashio maalumu ili kudumisha usafi, ubora na ufanisi wake kwa ajili ya kusaidia tiba badala, na kuimarisha afya ya mwili kwa njia salama na ya asili.

Dawa mbalimbali za tiba asilia zimehifadhiwa kwa usalama na kufungwa katika maboksi yenye nembo na maandishi wazi, maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi kwa lengo la kuongeza ufanisi katika kuimarisha afya kwa njia mbadala na salama.

Dawa ya asili ya kutibu uvimbe wa kizazi imehifadhiwa kwa usafi ndani ya kifungashio kilichofungwa vizuri. Maelekezo yameandikwa kwa ufasaha ili kumsaidia mtumiaji kuitumia kwa usahihi katika tiba ya jadi.